Hapa ninaona shamba kubwa la ndizi. Shamba hili limepandwa katika beti ili kumea vizuri. Inaonekana kuwa ni shamba kubwa kwa kuwa hakuonekani mwisho wa shamba hili.

Hapa ninaona ndizi, ndizi yaonekana kushika mgomba wa ndizi, inaonekana kuwa karibu inafika wakati wa kuiva kwa ndizi hii kwa kuwa yameshika gomba kubwa kwenye ndizi hiyo.

Hapa ninaona ng'ombe wengi. Pia ninaona eneo kubwa lililotengwa kwa minajili ya kulisha ng'ombe hawa. Imejengwa kwa njia nzuri ili kupunguza uchafu na samadi ya ng'ombe kutotapakaa. Hii husaidia kupunguza magonjwa kwa ngombe hawa na ng'ombe kutoa maziwa mengi.

Hapa ninaona watu wengi. Inaonekana eneo hili ni mahala pa kuuzia maziwa kwa kuwa kuna galani nyingi ya maziwa zilizo tundikwa. Pia kuna watu wanaoonekana kuwa ni wafanyikazi wakimwaga maziwa kutoka kwa galani kwenda kwa sehemu iliyotengwa kumwagiwa kwa maziwa haya.

Hapa ninaona shamba shamba hii imepanda ndizi ndizi haswa hupandwa katika eneo yenye baridi au yenye mvua ili ndizi iweze kupata gomba kubwa itakayo shika ndizi mingi.

Hapa ninaona ng'ombe wengi, ng'ombe hawa wamewekwa katika mnada, pia kuna mwanamke ambaye amebeba mtungi wa kunyunyizia ng'ombe dawa kwenye mgongo yao ili kusaidia kuua wadudu na kupe wanaofyonza damu ya ng'ombe.

Hapa ninaona chakula ya mifugo. Chakula hii ya mifugo huwa ni nyasi. Nyasi hii huvunwa na kukutanishwa kwenye nyuzi na kuanikwa ili kupatiwa kwa ng'ombe wakati wa kiangazi au hata kwa kuongeza maziwa kwa ng'ombe.

Hapa ninaona watu wawili , watu hawa wanaonekana kuwa watu wenye hili duka. Hawa ni wasimamizi, hao ni wafanyi kazi wa duka hili la kuuza maziwa. Pia kando yao kuna galani mingi za kuuza maziwa.

Hapa ninaona watu wawili, kati ya hawa wawili ni muuzaji wa maziwa na mnunuzi. Mnunuzi amekuja na pikipiki yake, na muuzaji anamwagia maziwa kwenye galani iliyofungiwa katika pikipiki . Biashara hii husaidia mkulima ili kupata pesa za kujikimu.

Hapa ni naona shamba kubwa ya ndizi pia Kunal kijana ambaye anasimama uenda ni mkulima au ni mfanyikazi katika shamba hili la ndizi pia Kuna mrundikano mkubwa wa ndizi ilio kusanywa na Nina dhani ndizi zinazotarajiwa kuuzwa.

Hapa nina ona shamba kubwa. Nadhani ni ploti la mtu. Pia kunaonekana kuwaka jua. Katika shamba hili, kuna muwa, ndizi na mahindi, nyasi na miti kadhaa.

Hapa ninaona mwanaume, nadhani ni mkulima kwa shamba hili, shamba hili ni la ndizi. Anaonekana kufunga gomba lake na karatasi, ili kuzuia uharibifu kutoka kwa nyani.

Hapa ninaona ploti ya mtu kwa maana mnashamba ya ndizi, pia kuna nyanja ndogo, pia kuna nyumba ya mtu hapo. Inaonekana kuwa mtu huyu ni mkulima kwa kuwa amepanda ndizi nyingi. Pia kuna nyasi nadhani ni ya kulisha mifugo.

Hapa ninaona watu kati yao kunao wanawake wawili mmoja amebeba mtoto mwingine ameshika panga. Wanaonekana kusaidiana kwa kuwa mama mwenye kitambaa nyeupe kichwani anakata mgomba wa ndizi. Kando yao mna bango la benki kuu la KCB.

Hapa ninaona shamba kubwa la mahindi ila shamba hii limekumbwa na magonjwa kwenye mahindi hii. Inaonekana mahindi hii ina madudu yaliyoshika mahindi hii hadi kuwa nyeusi.

Hapa ninaona shamba kubwa la kupanda ndizi. Pia inaonekana kuwa ndizi hii bado ni changa kwa kuwa haijatosha kupata ndizi. Pia yamepangwa kwenye laini ili kusaidia wakati nzuri kwa kuyavuna.

Hapa ninaona mtu mmoja , mtu huyo anaonekana kuwa ni mfanyikazi katika eneo la kuuzia maziwa, au katika kiwanda cha kuuza maziwa. Kwa kuwa kuna paketi ya maziwa na lebo katika nguo yake ya kampuni ya maziwa kwenye jina Brookside.

Hapa ninaona shamba kubwa la ndizi, ndizi hii imeshika migomba na zimefunikwa na karatasi ,karatasi hii husaidia kuzuia nyani wasije wa kakula hizi ndizi.

Hapa ninaona mwanamke aliyeketi, aonekana kuchoga ndizi. Pia nyuma yake kuna shamba kubwa la ndizi. Inaonekana kuwa yeye ndiye mkulima wa shamba hii na yupo hapa kuandaa chakula chake.

Hapa ninaona watu wengi. Watu hawa wamekuja katika mnanda huu ili kuleta ngombe wao waeze kutibiwa. Ngombe hao wamepiga foleni na mna mama ambaye anawapiga ili ngombe waeze kuingia kwenye kidimbwi cha dawa.

Hapa ninaona shamba kubwa, shamba hili linaonekana kupandwa ndizi na ndizi hizi zimeshika mgomba na ninadhani karibu inafika wakati wa mavuno wa ndizi hizi.

Hapa ninaona eneo kubwa iliyotengwa kwa minajili ya malishe ya mifugo kwa kuwa kuna ng'ombe wengi katika kituo hiki na wanaonekana kupewa chakula aina aina, pia eneo hili husaidia ili kupunguza uchafu katika kwa kuwa eneo hili husafishwa ili waweze kupata maziwa yao mazuri.

Hapa ninaona ndizi nyingi iliyopangwa sokoni au mjini. Inaonekana kuwa watu wako katika shughuli zao tofauti. Mtu huyu anaonekana kubeba ndizi na ni kama anaweka kwenye gari lililofunguliwa milango.

Hapa ninaona mwanamke aliye chuchuma shambani mwake, shamba hii yaonekana kuwa kubwa, na imepandwa mimea aina aina kama vile mahindi, na mboga pia ninaona kunde.

Hapa ninaona ndizi nyingi zilizo tutwa kwenye bedi tofauti tofauti, eneo hili limetengwa kwa minajili za kututa ndizi hizi. Watu hupenda kututa bidhaa tofauti tofauti ili kuweza kupata pesa.

Hapa ninaona ng'ombe wengi ambao waliowekwa kwenye mnada. Pia kuna mwanamke amevalia nguo ya kujikinga ili dawa isimwingie, amebeba mtungi ya kunyunyizia ng'ombe dawa ili kukwepa magonjwa kama vile kupe.

Hapa ninaona ndizi nyingi zilizorundikanwa pamoja, yaonekana kuwa yamepangwa ili kuuzwa, na gari linasubiriwa ili yauzwe. Pia kuna shamba kubwa la ndizi nyuma yake yaonekana ndizi hayo yalichunwa kutoka huko.

Hapa ninaona kibanda la mtu ambaye anauza ndizi. Mtu huyu anaonekana kushika huenda anauzia mtu au anapanga. Inaonekana kuwa ni ndizi nyingi yaliyo iva yanangojewa mnunuzi kuja kununua.